Elimu ya watu wazima inayotolewa na Mkufunzi na mbobevu wa masuala ya saikolojia, akitoa elimu hiyo kwa watu waliozunguka katika eneo hilo, huku akitumia njia za kuandika kupitia kalamu pamoja daftali lililo mbele yake, ili kuongeza uelewa kwa watu wanaomsikiliza.

Elimu ya watu wazima inayotolewa kwa mfumo wa warsha katika mbobezi wa elimu hiyo, huku ukiwa na mwanaume anayetoa mafunzo hayo kwa watu mbalimbali wanaume kwa wanawake walioketi kwa kumzunguka wakipokea nasaha zake.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobevu wa masuala ya saikolojia kwa watu wazima, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake wakipata nasaha kutoka kwa mkufunzi huyo, na kuelewa namna mbalimbali ya kutatua changamoto kwa njia za amani na upendo.

Elimu ya watu wazima, inayotolewa na mwanamke mbobevu kwa masuala ya kiutu uzima, akitoa elimu hiyo kwa watu waliomzunguka wanawake kwa wanaume, akiwafundisha namna za kisasa za kutengeneza na kushona nguo mbalimbali kupitia njia bora na za kisasa kwa mashine na cherehani zenye ubora.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobezi aliyesomea na kubobea katika maswala ya kisaikolojia ya kiutu uzima. Akitoa elimu hiyo kwa watu mbalimbali waliomzunguka, wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi nadhifu sana ambao wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kupokea nasaha zake.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobevu wa masuala ya kiutu uzima, akitoa elimu hiyo kwa watu mbalimbali wanaume kwa wanawake waliohudhuria katika darasa hilo huku likiwa limesheheni mada tofautitofauti.

Elimu ya watu wazima inayotolewa kwa vijana wa kike na wa kiume, katika darasa maalumu lililotengwa kwa ajili ya mafunzo hayo, huku kukiwa na watu mbalimbali wakipata elimu hiyo kutoka kwa mkufunzi aliyebobea katika masuala ya elimu ya kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima, inayotolewa na mkufunzi na mbobevu wa masomo hayo katika darasa maalum lilohuzuliwa na wanaume pamoja na wanawake, huku wakimsikiliza mbobevu na mkufunzi wao aliyebobea katika masuala ya saikolojia.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobevu wa maswala ya saikolojia; aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mbele yake kukiwa na wanaume na wanawake walioketi katika meza maalumu na viti vilivyotengenezwa mahususi kwaajili yao.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi mbobevu wa masuala ya kiutu uzima, huku akiwa amezungukwa na watu mbalimbali vijana wa kike na wa kiume pamoja na watu wazima, wakimsikiliza kwa umakini kuhusu mada anazozitoa kulingana na umri wao.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobevu wa masuala ya kisaikolojia, huku wakiwa wamezungukwa na watu tofauti tofauti wanaomsikiliza kwa makini namna mbalimbali za kutatua changamoto za kiutu uzima ili kuboresha utawala bora hususan wa familia.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mbobevu wa maswala ya saikolojia, huku kukiwa na watu tofautitofauti waliosimama na kujikusanya kwa pamoja, huku wakiwa wamesimama na mikono yao wakiwa wameweka mbele na mingine wakiwa wameweka nyuma wakipata picha ya pamoja kama sehemu ya kumbukumbu.

Elimu ya watu wazima inayotumika kwa wakufunzi ba wabobezi wa masuala hayo katika darasa maalumu ndani ya jengo hilo, wakitoa elimu hiyo kupitia watu waliomzuunguka katika eneo hilo wakitumia vifaa vya kielekloniki kufundisha na kuelezea ujuzi uliotokana na vifaa hivyo kwa njia ya tehama.

Eneo la vitabu, sehemu ya maktaba iliyotengenezwa vizuri kwa makabati yenye ubora. Huku kukiwa kumewekwa vitabu tofautitofaui vya kiada na ziada, kwa ajili ya wanafunzi kusoma na kupata elimu kwa kuongeza ufahamu, kupitia mada mbalimbali zilizofichwa ndani ya vitabu hivyo.

Duka linalouza vitabu mbalimbali vya kiada na ziada, vya masomo tofauti tofauti pamoja na hadithi ,huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke alievalia mavazi nzuri sana akiwa katika makabati akichagua vitabu kwaajili ya kwenda kusoma na kuongeza ufahamu.

Eneo la wazi sehemu kukuzia watoto kila siku, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vya michezo, kama; mabembea pamoja na sehemu zilizotengenezwa vizuri kwa ajii ya watoto kuteleza na kufuraia katika eneo hilo lililotengenezwa kwa vifaa vya kisasa.

Eneo la wazi katika shule ya kulelea watoto, huku likiwa limetengenezwa vizuri kwa sehemu maalumu kwa ajili ya watoto kufanya michezo yao, huku kukiwa na bembea pamoja na vifaa mbalimbali vya michezo vilivyotengenezwa vizuri kwa ajili ya watoto kucheza.

Eneo maalumu kwa ajili ya wanafunzi kuchezea hususani watoto wadogo, lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya kulea watoto, huku likiwa limepambwa kwa bembea nzuri za kisasa; zinazosaidia michezo kwa watoto kwa ajili ya kudumisha afya ya akili pamoja na uwezo mzuri wa kufikiria.

Eneo la wazi sehemu ambapo ni mahususi kwa ajili ya watoto kuchezea kwa siku zote, huku likiwa limetengenezwa vizuri kwa bembea pamoja na viti vinavyotumika kwa michezo mbalimbali, hususan mchezo wa kujipima nguvu pamoja na michezo mingine ya mipira.

Eneo la wazi katika shule ya kulelea watoto lililotengenezwa vizuri kwa bustani nzuri na vifaa mbalimbali vya kuchezea watoto vikiwemo bembea pamoja na vifaa tofauti vya kutelezea eneo mahususi kwa ajili ya watoto kufurahi.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiingia ndani ya duka hilo kwa ajili ya kununua bidhaa hiyo kupitia mashine ya kisasa, inayouza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa ya mteja.

Kituo cha kulelea watoto cha shule ya msingi kilichosheheni vijana mbalimbali, watoto wadogo wanaopata malezi kila siku kwanzia asubuhi mpaka jioni, ikisheheni michezo mbalimbali ikiwemo bembea pamoja na michezo ya mipira.

Eneo la mandhari nzuri ya kuvutia katika shule ya msingi huku ikiwa mipango kwa bustani pamoja na maandalizi ya kupendeza majengo ya kuvutia yaliyokopa rangi nzuri ya kuvutia huku yakiwa yameezekwa kwa ubora.

Eneo la wazi katika shule ya msingi lililotengenezwa vizuri kwa bustani za kupendeza, zilizopambwa kwa miti midogomidogo pamoja na ukoka, maua huku kukiwa na eneo maalumu kwa ajili ya uwekezaji na uegeshaji wa magari.

Jengo la shule ya msingi lililotengenezwa vizuri kwa ngazi yenye ubora na kupakwa rangi vizuri katika vyuma vinavoshikilia ngazi hizo pembezoni mwa varanda, huku zikitumika kwa wanafunzi kupita katika eneo hilo, kwa kupanda na kushuka ndani ya jengo.

Eneo maalumu lililotengwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu pamoja na taarifa maalumu katika shule ya msingi, huku likiwa limetengenezwa kwa makabati ya kisasa yaliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia, pamoja na kuhifadhiwa nyaraka mbalimbali zinazotunza kumbukumbu za shule.

Elimu ya shule ya msingi inayotolewa katika shule hiyo, huku ukiwa na kabati maalumu lililosheheni nyaraka mbalimbali zilizohifadhiwa vizuri katika meza hizo, huku kukiwa na nyaraka zilizowekwa katika mafaili yenye rangi ya buluu iliyokoza yaliyohifadhiwa ndani ya kabati.

Wanafunzi wa shule ya msingi, watoto waliovalia mavazi sare ya shule hiyo yenye rangi ya zambarau pamoja na njano wakiwa wameketi katika madawati ya kisasa mbele yao kukiwa na mkufunzi mwalimu wa shule ya msingi, mwanamke aliyevalia mavazi meusi.

Eneo la wazi katika shule ya msingi, liliotengenezwa vizuri na kupambwa kwa bustani nzuri ya kupendeza, huku kukiwa na mandhari nzuri inayovutia, vifaa vya michezo pamoja na majengo yaliyojengwa na kujengeka vizuri.

Eneo la darasa katika shule ya msingi, lililopangwa vizuri kwa viti vilivyotengenezwa kwa mbao nadhifu. Huku ndani ya darasa hilo kukiwa na picha mbalimbali pamoja na ramani zinazoonyesha uso wa dunia, zilizopangwa vizuri na kubandikwa kwa ufasaha.

Mwalimu wa shule ya msingi Mwanamke aliye valia suti nzuri yenye rangi nyeusi. Huku mikono yake akiwa ameshika karatasi pamoja na kalamu, mwenye nyuso ya furaha, nyuma yake kukiwa na ubao wa kisasa ulioandikwa kwa kalamu inayotumia mafuta.

Kitabu cha shule ya msingi kilichosheheni mada mbalimbali zilizoandikwa katika kitabu hicho, huku kukiwa picha tofautitofauti pamoja na maswali yaliyochapishwa ndani ya kitabu kilichofunguliwa katikati.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika shule ya msingi iliyotengenezwa vizuri kwa bustani za kuvutia zenye maua pamoja na mandhari nzuri inayoruhusu maegesho ya magari, pamoja na hali ya hewa tulivu iliyopangwa kwa miti mirefu iliyooteshwa katika ardhi ya eneo hilo.

Mwalimu wa shule ya msingi, aliyebobeya katika masomo hayo, akitoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi mbele yake, huku akiwa na nyuso yenye furaha tele ndani ya darasa lililojengwa vizuri na kupakwa rangi nzuri za kuvutia.

Chumba cha mahabara cha shule ya sekondari kilichopangwa kwa meza zilizotengenezwa vizuri huku zikiwa zimetobolewa matundu yakuhifadhia vifaa maalumu, za kutumika kwajili ya kuhifadhia maji wakati wa vitendo vikifanyika ndani ya mahabara hiyo.

Maabara katika shule ya sekondari lililosheni meza za kisasa zilizowekwa vizuri kwa mabomba madogo madogo huku yakitumika wakati wa kujifunza kwa vitendo kwa masomo tofauti somo kama baiolojia, somo la ndani kemia pamoja na somo la fizikia.

Darasa la shule ya sekondari iliyotengenezwa vizuri kwa viti pamoja na meza za kisasa, huku likiwa limepangwa vizuri pamoja na meza zilizowekwa kwa mpangilio mzuri zilizopangwa kwa ustadi mkubwa kwenye darasa hilo lenye madirisha mapana yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka vizuri.

Eneo la darasa katika shule ya sekondari, lililojengwa vizuri na kupakwa rangi nzuri za kuvutia, huku likiwa na veranda linaloruhusu wanafunzi kupita kutoka darasa moja, kwenda darasa jingine, pamoja na sehemu ya wanafunzi kupumzika iliyotengenezwa vizuri na kuzungukwa kwa viti vya kisasa.

Eneo la maabara katika shule ya sekondari inayotumika kwa ajili ya kujifunzia kwa watoto kwa masomo tofautitofauti hususani masomo ya sayansi kama, biolojia, kemia pamoja na fizikia. Huku eneo hilo la darasa likiwa limetengenezwa kwa madawati yenye rangi nzuri za kupendeza, nyeupe pamoja na bluu bahari.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa katika eneo la ofisi ndani ya shule hiyo, huku mbele yake kukiwa na kijana wa kiume aliyemsimamia akimfundisha kwa vitendo namna mbalimbali ya kujibu maswali kulingana na somo wanalofundisha.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa katika darasa maalum ndani ya shule yenye wakijifunza kwa pamoja namna ya kujibu maswali kwa umakini na kwa ustadi mkubwa huku wakiwa wameketi katika viti maalum vilivyochongwa vizuri kwa mbao na kuchaguliwa na chuo.

Kitabu cha shule ya sekondari cha somo la baiolojia, kilichoandikwa vizuri kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama " secondary biology form four student book" huku kukiwa na picha ya mwanaume aliyevalia mavazi ya kidaktari akitoa huduma kwa kijana aliyesimama mbele yake.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia mavazi nadhifu sana katika jengo la shule hiyo ndani ya darasa wakijielezea kwa vitendo kuhusu masomo ya sayansi, huku wakiwa wamevalia mavazi maalumu hususani makoti ya maabara.

Jengo la shule ya sekondari lililojengwa vizuri na kupakwa kwa paa zuri lenye ubora, huku matofali yaliyotumika kujenga jengo hilo yakiwa ni ya choma. Jengo lenye madirisha mapana pamoja na milango inayopitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Eneo la maabara katika darasa la shule ya sekondari huku kukiwa na kijani wa kiume mwanafunzi wa shule hiyo, akijifunza namna mbalimbali ya kufanya majaribio ya somo la kemia, huku akitumia vifaa tofautitofauti pamoja na kemikali.

Eneo la bweni katika shule ya sekondari, lililosheheni vitanda vya kisasa, huku vikiwa vimetandikwa vizuri kwa shuka zenye rangi nzuri ya kuvutia, vitanda vilivyopakwa rangi nzuri pamoja na bweni lenye madirisha makubwa yanayoruhusu hewa safi pamoja na mwanga wa kutosha kupita.

Mwalimu wa shule ya sekondari, aliyebobea katika kufundisha masomo mbalimbali; akiwa katika eneo la maktaba, akikagua vitabu tofautitofauti kwa ajili ya kujifunza, ili kwenda kufundisha watoto wengine ndani ya darasa lake.

Eneo la maabara katika shule ya sekondari iliyojengwa vizuri na kuwekwa meza zakisasa zilizotobolewa na kutengenezwa, huku ikiwa imewekwa tenki pamoja na karo maalumu kwaajili ya mafunzo kwa vitendo ya masomo tofauti tofauti, kama biolojia, fizikia na kemia.

Mandhari nzuri ya kupendeza, eneo linalozunguka sehemu ya shule ya sekondari. Majengo yaliyojengwa vizuri kwa mabati ya kisasa pamoja na matofali ya kuchoma, huku kukiwa na bustani nzuri zilizotengenezwa kwa nyasi pamoja na maua yaliyoundwa na kuoteshwa vizuri.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa katika darasa maalumu, sehemu ambayo hutumiwa na walimu kama ofisi, huku kwenye meza yake kukiwa na madaftari yaliyokusanywa na kupangwa vizuri, kwenye meza yake, mkononi mwake, akiwa ameshika kalamu na daftari akilifanyia usahihishaji.

Kitabu cha shule ya sekondari kwa somo la kemia kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "secondary chemistry form three", pamoja na picha juu ya kitabu hicho inayomuonesha kijana wa shule ya sekondari, aliyevalia mavazi ya maabara.

Wanafunzi wa sekondari, vijana wa kiume na wa kike walioketi katika madawati ndani ya darasa la shule hiyo huku kukiwa na watu tofautitofauti, walimu waliobobea katika masomo mbalimbali wakiwasimamia na kuwaelekeza wanafunzi ndani ya darasa hilo.

Eneo la maabara katika shule ya sekondari, jengo lililotengenezwa kwa mifumo ya kisasa na kuwekwa meza maalumu, ambazo hutumika kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule hiyo kwa masomo tofauti, hususani masomo ya sayansi kama: biolojia, kemia na fizikia.

Eneo la bweni katika shule ya sekondari lililotengenezwa vizuri na kuwekwa meza kwa ajili ya kusomea, vitanda vya kisasa vinavyotengenezwa kwa mfumo wa ghorofa, huku kukiwa na sakafu nzuri yenye rangi nyekundu ya kuvutia.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika sehemu ya wazi ndani ya chuo hicho. Eneo ambalo hutengwa mahususi kwa ajili ya wanafunzi kupumzika na kujisomea, huku wakitumia kifaa cha kompyuta mpakato, kama njia moja ya kujifunza kupitia teknolojia ya tehama.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho wakijifunza pamoja, huku wakiwa wameketi katika meza ya kisasa yenye viti vilivyotengemezwa kwa plastiki vyenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika darasa maalum lililosheheni vifaa vya kompyuta za kisasa, huku wakitumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali kutoka kwa mkufunzi anayetoa masomo na kufundisha kuhusu mada tofauti tofauti kupitia teknolojia ya kisasa ya tehama.

Elimu ya chuo ndani ya jengo maalumu lililotengenezwa vizuri kwa ajili ya mafunzo, huku kukiwa na vijana wa kike na wa kiume nyuso zao wakiwa wamevalia barakoa nyeupe; huku wakiwa wamevalia fulana za kupendeza wakiwa ndani ya darasa wakijifunza kwa pamoja kuhusu mada mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kiume na wa kike, wakiwa ndani ya darasa lililojengwa vizuri na kuezekwa kwa ustadi mkubwa, huku wakiwa wameketi katika meza bora zilizotengenezwa kwa umakini mkubwa za chuo hicho, wakijifunza kutoka kwa mkufunzi mbobevu wa masomo mbalimbali ndani ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa maalumu ndani chuo hicho, huku wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali na kuketi katika madawati na viti katika chuo hicho. Huku wakipokea mafunzo kutoka kwa mkufunzi mbobezi, mwalimu wao katika darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na kiume wakiwa ndani ya darasa wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi aliyebobea kwenye masomo yao, huku wakiwa wameketi katika viti maalumu na kusoma kupitia kifaa maalumu kinachotumika kumulika mwanga na kuakisi.

Wanafunzi wa chuo katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho wakijifunza kupitia kwa mwalimu wao mbobevu masuala mbalimbali, akiwafundisha kupitia kifaa cha kisasa kinachotumia teknolojia kinachojulikana kwa jina la projecta. Huku wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo (vijana wa kiume na wa kike) wakiwa ndani ya darasa lililojengwa vizuri na kuezekwa kwa ustadi mkubwa, huku wakiwa wameketi katika meza bora zilizotengenezwa kwa umakini mkubwa za chuo hicho, wakijifunza kutoka kwa mkufunzi mbobevu wa masomo mbalimbali ndani ya chuo.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho, wakijifunza kwa pamoja kupitia mkufunzi aliyesimama mbele yao. Darasa zuri lililotengenezwa kwa ubora mkubwa, huku likiwa na madirisha yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka.

Elimu ya chuo ndani ya jengo maalumu sehemu ya ofisi ya mkufunzi wa chuo, iliyotengenezwa vizuri na kuwekwa vifaa vya kisasa pamoja na meza na viti vizuri vya kuvutia, huku juu ya viti na meza hizo kukiwa na makaratasi na nyaraka mbalimbali, zinazotunza taarifa za chuo.

Wanafunzi wa chuo ndani ya darasa katika chuo hicho, wakijifunza kutoka kwa mkufunzi wao aliyesimama mbele yao, huku wakiwa wameketi katika viti kwa makundimakundi, kwa viti tofautitofauti vyenye rangi za kuvutia.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike, wakiwa ndani ya bweni la chuo hicho, huku wengine wakiwa wamelala kwenye vitanda na wengine wakiwa pembezoni kwenye sakafu, wakijadili mada mbalimbali zinazokabili maisha pamoja na masomo yao.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kiume na wa kike waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya darasa lililotengenezwa vizuri na kuwekwa viti vya kisasa. Huku darasa hilo likiwa limejengeka na kuwekwa madirisha mapana yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka ndani ya jengo la chuo.

Wanafunzi wa chuo (vijana wakike na wakiume) wakiwa katika darasa kubwa la kisasa lenye madawati mazuri yakupendeza yenye rangi yakuvutia, huku kukiwa na mwalimu mkufunzi wakike alievalia mavazi nadhifu sana akitoa mada kwa ufafanuzi zaidi kuhusu mada fulani.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na kiume wakikwa katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho wakiwa wameketi katika madawati ya kisasa huku mikono yao ikiwa imeshika kalamu za wino wakiandika na kuchora vitu mbalimbali katika madaftari yaliyo mbele yao.

Vijana wa kike na kiume wakiwa katika eneo maalumu, sehemu ya bustani huku kukiwa na meza za kisasa za kusomea, huku wakitumia kifaa cha kompyuta mpakato kwa ajili ya kujisomea na kujifunza mada mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kiume waliobobea katika masomo mbalimbali wakiwa ndani ya darasa maalum ndani ya chuo hicho wakijifunza kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, kupitia mada mbalimbali zinazotolewa na wanafunzi huyu aliyevalia mavazi nadhifu sana.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya darasa maalumu huku wakiwa wameketi katika viti vya kisasa, madawati yaliyotengenezwa vizuri na kupakwa rangi nzuri za kuvutia, huku wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kiume na kike; wakiwa katika eneo la vimbweta katika maeneo ya chuo hicho, huku wakiwa wamekaa kwenye meza maalumu kwa ajili ya kujisomea. Juu ya meza hizo wakiwa wameweka kompyuta mpakato, wakitumia teknolojia ya tehama kwa ajili ya kujifunzia masomo yao.

Wanafunzi wa chuo vijana wakike na wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana, huku wakiwa wameketi katika meza maalumu ndani ya chumba juu ya meza hizo kukiwa na madaftari, kalamu pamoja na vitu vingine kama kompyuta mpakato wakijadili kwa pamoja kuhusu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wakisherehekea kwa kurusha kofia, baada ya kuhitimu masomo yao katika eneo la chuo hicho, lililozungukwa na miti mingi yenye kivuli pamoja na bustani nzuri ya kupendeza.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo maalumu ndani ya darasa, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, huku wakiwa katika umakini mkubwa na mikono yao ikiwa imeshika kalamu kwa ajili ya kunakili zile mada muhimu.

Ndani ya chuo; vijana wa kiume na wa kike, wakiwa katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho, huku wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki; kompuyta mpakato, kwa ajili ya kujifunzia na kusomea, huku wakiwa wamekaa katika makundimakundi na wengine wakiwa wamekaa mmojammoja.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana ,wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho, wakijifunza kwa bidii na kwa pamoja, namna mbalimbali kuelezea na kushika vitu, huku mikononi mwao wakiwa wameshika kalamu pamoja na kuandika katika makaratasi maalumu yaliyo mbele yao.

Eneo la maktaba, sehemu ya wazi kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia ndani ya jengo la chuo, huku kukiwa na vijana mbalimbali walioketi katika makundi na wengine wakiwa wameketi mmoja mmoja ndani ya eneo hilo, wakijifunza na kujisomea wao wenyewe bila kuwepo kwa mwalimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume waliovalia sare ya chuo hicho, wakiwa katika eneo maalumu, sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa njia za kielektroniki, namna bora ya kutengeneza vifaa vya kisasa vilivyoharibika na kuvifufua upya.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika darasa maalumu eneo ambalo limesheheni vifaa vya kielektroniki; huku wakivitengeneza vifaa hivyo kupitia teknolojia ya kisasa na vifaa bora, vinavyotumika kwa ajili ya ukarabati na utengenezaji.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kike na wa kiume, wakila ndani ya darasa katika majengo ya chuo hicho wakijifunza kwa vitendo, namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia mifumo na mashine za kisasa au wakitumia teknolojia hii kujifunza mmojammoja.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kike na wakiume, wakiwa katika darasa maalum sehemu waliposheheni kompyuta mbalimbali za kisasa huku wakitumia mashine hizo za kielektroniki kujifunza mada mbalimbali kwa njia bora na za kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi (vijana wa kike na wa kiume) wakiwa katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa pamoja namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa tofautitofauti kulingana na masomo yao, na kufuata hatua zote zinazotakiwa wakati wa ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya jengo maalumu katika chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kompyuta, kupitia teknolojia ya kisasa na vifaa vya kieleteoniki, vilivyotengenezwa mahususi kwa ajili ya ukarabati wa mashine za kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika darasa maalumu sehemu ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kisasa kwa njia bora, na kwa kutumia teknolojia mahususi ili kuongeza ufanisi wa bidhaa pamoja na vifaa vya kielektroniki.

Chuo cha ufundi stadi katika eneo la karakana mahali ambapo mafunzo kwa vitendo hutolewa, huku kukiwa na vijana wabobevu na wanafunzi katika chuo hicho. Wakijifunza kwa pamoja namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa katika magari ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika darasa maalumu mahususi kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, huku wakiwa wameketi katika meza zilizopangwa vizuri ndani ya darasa hilo. Juu ya meza hizo kukiwa na vifaa vya kielekitroniki pamoja na vitendea kazi vinavyotumika kwenye ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kike na kiume; waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa mbele ya darasa ndani ya chuo hicho, wakijadili na kufanya masomo yao kwa njia za vitendo, huku kukiwa na wasimamizi pamoja na walimu wengine ndani ya darasa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaalia srhare za chuo hicho akiwa katika eneo maalumu, sehemu alipo na vifaa tiba akivitengeneza kwa umakini mkubwa ili vikafanye kazi vizuri na kwa umakini ulio sanifu.

Elimu ya ufundi stadi inayotolewa katika chuo huku kukiwa na vijana mbalimbali wanaotengeneza vifaa vya kielektroniki kwa njia bora na za kisasa, huku wakitumia mashine na mitambo bora inayotumika kwa ajili ya kazi hiyo; kwa kujali sheria na kanuni zote za ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wakike na wakiume, wakiwa katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho wakijfunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kufanya na kutengeneza vifaa tofautitofauti kupitia mifumo na njia za kisasa.

Elimu ya ufundi stadi inayotolewa katika chuo huku kukiwa na vijana mbalimbali wanaotengeneza vifaa vya kielektroniki kwa njia bora na za kisasa, huku wakitumia mashine na mitambo bora inayotumika kwa ajili ya kazi hiyo kwa kujali sheria na kanuni zote za ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi; vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika darasa ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutumia kompyuta huku kukiwa na mwalimu aliyevalia barakoa nyeusi, akiwasimamia wanafunzi hao.

Elimu ya mafunzo ya ufundi stadi inayotolewa na mkufunzi aliyebobea katika masomo hayo ndani ya darasa eneo la chuo hicho, huku wakiwa wamezungukwa na wanafunzi wa kike na wakiume waliovalia sare maalumu ya chuo.

Elimu ya chuo cha ufundi stadi, inayotolewa katika chuo hicho, huku kukiwa na mwanafunzi anayesomea masomo mbalimbali ndani ya chuo hicho, akifanya kazi kwa vitendo namna mbalimbali ya utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki kwa mifumo na teknolojia za kisasa, huku akiwa amevalia mavazi, sare ya chuo hicho.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mbele yake kukiwa na kifaa cha kielektroniki katika eneo la kiwanda, akikifanyia marekebisho na matengenezo madhubuti ili kiweze kufanya kazi kwa umakini na kwa ubora mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, huku nyuso zao wakiwa wamefuinika kwa barakoa, wakiwa wamesimama katika eneo la wazi huku mbele yao kukiwa na vifaa vya kieleteoniki, wakijifunza kwa pamoja namna ya kuviendesha na kuvibuni.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, huku nyuso zao wakiwa wamefunika kwa barakoa; wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, huku mbele yao kukiwa na vifaa vya kielektroniki, wakijifunza kwa pamoja namna ya kuviendesha na kuvibuni.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akiwa katika eneo maalumu sehemu ya chuo hicho ndani ya jengo, akijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kisasa hususani vifaa tiba, mbele yake kukiwa na watu wanaomsimamia na kumuongoza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali za kutengeneza vifaa vya kielektroniki kutumia mifumo na teknolojia za kisasa zinazofaa.

Chuo cha ufundi stadi, kilichosheheni wanafunzi mbalimbali ndani ya jengo la chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo kupitia teknolojia ya tehama, namna mbalimbali ya kutumia vifaa vya kielektroniki, hususani kompyuta zilizopangwa vizuri juu ya meza katika jengo la chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa ndani ya karakana, wakifanya mafunzo kwa vitendo katika moja ya magari ya kisasa, lililotengenezwa vizuri kwa njia za kisasa. Huku wakiwa na mwalimu wao anayetoa maelekezo ya namna kufanya mafunzo hayo kwa ufasaha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo maalumu ndani ya chuo hicho, sehemu ya karakana wakichomelea kwa vifaa vya kisasa na kubuni vipuri mbalimbali huku wakitumia teknolojia mpya. Wakiongozwa na mkufunzi mwalimu wao anaowasimamia katika mafunzo hayo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika darasa maalumu ndani ya shule hiyo, wakijifunza kwa umakini namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki; kupitia mifumo na teknolojia za kisasa kwa ajili ya kuhakikisha ukarabati na utengenezaji wa mashine hizo.